mikono miwili inatumika kuandika katika tarakilishi ya mikononi ambayo skrini yake inaonyesha neno e-learning . Hii inawakilisha matumizi ya majukwaa ya kidijitali kwa ajili ya kujifunza mtandaoni ambayo ni muhimu katika elimu ya kisasa.

Mwanamke anajifunza akitumia tarakilishi bali na kuandika kwenye kitabu. Anatumia majukwaa ya kidijitali kwa masomo yake akijumuisha teknolojia na mbinu za zaidi za kujifunza.

Kuna kijana wa kiume ambaye ameketi mezani akiwa anafanya kazi kwenye kompyuta ama kwenye laptop yake. Anaonekana kuwa makini na mwenye kuzingatia kazi yake. Nyuma yake kuna ubao. Mazingira ni ya kujifunza au kufanya kazi ya kitaalum.

Ni chumba chenye tarakilishi ambapo wanafunzi au watumiaji wanatumia tarakilishi hizo. Hii inaashiria uwepo wa miundombinu ya teknolojia kwa ajili ya elimu au mafunzo. Ikionyesha umuhimu wa vifaa vya kidigitali katika vituo vya kujifunzia.

Chumba cha malazi chenye vitanda vya staha viwili vinavyoonyesha mpangilio wa bweni la wanafunzi. Pazia kubwa la dirisha hutoa mwanga wa asili na hewa safi ikiashiria mazingira bora ya masomo. Hii ni jitihada za taasisi kuboresha miundo mbinu ya elimu kwa wanafunzi.

Mwalimu aliyevaa miwani anamfundisha mtoto mwenye ulemavu wa kutoskia. Mazingira haya yanaonyesha umuhimu wa elimu jumuishi na msaada wa kibinafsi kwa watoto wenye mahitaji maalum katika mazingira ya darasa.

Wasichana wawili wakiwa katika maktaba mmoja ambaye anaonekana kuwa mzazi mlemavu amekalia kiti cha magurudumu ya umeme huku mwanawe msichana amesimama karibu naye wakizungumza na kushirikiana kitabu.